Duka la mavazi limejaa mashati, suruali na makoti yaliyopangwa kwenye rafu na dolls za kuonyesha. Mabango ya ofa kama, upto fifty percent off ,yamepambwa kuhamasisha ununuzi. Mandhari hii inaakisi msimu wa mauzo ya bei nafuu katika maduka ya rejareja.

Duka la nguo la VIVO lina milango ya kioo yenye fremu nyekundu na mabango ya punguzo la bei. Ndani, kuna manquins waliovalishwa mavazi mbalimbali na rafu zilizojaa nguo. Mwangaza wa dari na skrini ya televisheni uongeza mvuto wa ununuzi.

Rafu za viatu zimetandazwa kwa mpangilio safi kutani zikiwa na viatu rasmi, viatu za mapumziko na makubazi. Mandhari inaonyesha duka la kisasa la kuuza viatu vya aina nyingi.

Maduka ya bidhaa za mitindo yanatoa miwani, vito na pochi zilizopangwa kwa mvuto wa kisasa. Mabango makubwa ya wanamitindo yanasisitiza uzuri wa bidhaa zinazouzwa. Mandhari ya duka ni maridadi yenye mwangaza wa kutosha unaoleta mvuto wa ununuzi.

Shati zimepangwa kwa mistari kwenye meza ya duka zikiwa na rangi na mitindo mbalimbali. Bango la punguzo hadi asilimia arobaini na tano linaonekana upande wa kulia. Mandhari huonyesha ununuzi wa mavazi kwa bei nafuu.

Rafu zilizotengenezwa kwa mbao zinaonyesha mkusanyiko mkubwa wa viatu aina mbalimbali . Buti, raba na viatu vya kawaida vya matumizi ya kila siku. Baadhi vimepangwa kwa ngozi , vingine vipo bila mwenza. Hali inaonyesha mandhari ya biashara ya mitumba au hifadhi ya bidhaa.

Rafu zimejaa mikoba, pochi na mapambo ya shingoni, huku skafu zenye rangi mbalimbali zikininginia nyuma. Mandhari ya duka inavutia macho na linafaa kwa ununuzi wa vifaa vya urembo.

Watu wamevalishwa poncho na gauni yenye rangi angavu na miundo ya kuvutia wakisimama ndani ya duka la nguo. Rakati za nguo zenye rangi mbalimbali ziko upande wa kushoto na dirisha kubwa linaonyesha mtaa wenye watu na bango la punguzo. Mazingira ni ya kibiashara na yenye mwonekano wa mitindo.

Manekane yamevaa gauni jeupe lenye maua ya rangi tofauti, akiwa amevalishwa kofia kadhaa na vito vya thamani. Zingatio la maonyesho linaelekezwa kwa mtindo ya kipekee na mavazi ya vifaa vya mapambo ndani ya duka la mitindo. Mazingira ni ya kuvutia na yenye mpangilio wa maridadi.

Nguo za watoto wakike zenye rangi angavu kama pinki, nyeupe na njano, zimepangwa kwenye harakati pamoja na viatu vya mitindo mbali mbali. Mpangilio huu unasisitisa ununuzi wa mavasi ya kisasa ya watoto katika mazingira ya duka.

Maduka ya Woolworths yanawakaribisha wateja kwa muonekano wa kuvutia na taa za kung'aa. Ndani kuna mannequins , mti wa Krismasi na bidhaa mbalimbali zikiwa zimepangwa kwa mpangilio. Bango la " Lay-by Available " linaashiria urahisi wa manunuzi ya kulipia kwa awamu.

Duka la mavazi ya kiume linaloitwa GENTLEMAN linatoa nguo rasmi kama suti na mashati. Michoro ya manquins na rafu zilizojaa mavazi huonyesha uzingatiaji wa mtindo. Bango la vacant table to let linaongeza ujumbe wa biashara.

Nguo za chapa ya Polo zimepangwa kwa mpangilio wa kuvutia zikiwa na mashati yaliyoangikwa na yaliyokunjwa kwa rangi tofauti. Kando kuna jeans , koti na bango la offer ya mashati mawili kwa dola arobaini. Mpangilio huu unalenga mnunuzi wa kisasa wa mitindo ya kawaida.

Mannequin wamevalia sketi nyekundu ,miwani ya jua ndani ya duka kubwa ya mavazi. Pembeni kuna mikoba, miti na scarf huku bango la punguzo la asilimia ishirini likionekana wazi. Mpangilio wake unavutia na unalenga kuvutia wateja.

Duka la mitindo linatangaza mavazi ya kifahari fita vya kitamani na Kochi za kisasa. Mwanikeni amevalishwa mavazi maridadi na miwani ya rangi ya waridi. Nembo ya accessories inaonyesha uzingativu wa chapa ya kibiashara.

Duka la nguo na viatu limepangwa kwa mpangilio likiwa na rafu zenye mashati, suruali na makoti. Viatu na masanduku yake vimepangwa kwa nadhifu. Na bench ya kati ina vifaa vya hesabu. Mandhari huonyesha mazingira ya ununuzi yaliyo na bidhaa nyingi za kisasa.

Nguo za mitindo malimbali zimepangwa kwa uangalifu kwenye racks ikiwa ni pamoja na mashati, suruali, jaketi na nguo za watoto. Pembeni, kuna mikoba midogo na mtungi wenye michoro ya majani huku ukuta wanyuma ukiwa na muundo wa dhahabu na nyeupe unaovutia.

Vikaragosi watatu wa kuvutia wamepangwa rafu dukani. Dubu wa manjano aliyelala kiumbe wa pinki mwenye moyo wa push na penguin aliyesimama. Chini ya rafu kuna mavazi yaliyoninginizwa kwa mtindo wa kisasa. Mazingira haya yanasisitiza umuhimu wa bidhaa za watoto na urembo wa maduka ya zawadi.

Manekane watatu wamesimama mbele ya duka la nguo , wakiwa wamevalia mavazi ya mitindo ya kawaida. Pembeni kuna bango ya matangazo ya black Friday likitangazwa kwa nguzo ya asilimia sabuni na tano. Mpangilio huu unasisitiza ununuzi wa msinu kwa uvuto wa kimtindo.

Duka limepambwa kwa rafu za miwani na mapambo ya kike kama hereni na mikoba. Mabango ya matangazo na rangi angavu huleta mvuto wa kibiashara wa kisasa . Tovuti ya accessorize.co.ke limetajwa kwa ununuzi mtandaoni.

Ufunguo wa duka la mavazi la Hill-Marten una mandhari ya kuvutia, ukipambwa na nembo ang'avu na mabango mekundu yanayotangaza punguzo la bei. Nguo zimetundikwa na kupangwa kwa ustadi ndani, huku mazingira ya kisasa yakionyesha mpangilio safi na wa kuvutia kwa wateja. Mfumo wa usalama na vifaa vya maonyesho vinaashiria hali ya kitaalamu ya reja reja.

Nguo mbalimbali zimetundikwa kwenye racks zilizoandaliwa vizuri ndani ya duka la kisasa . Mpangilio wa rangi kama manjano , pinki, na samawati unaongeza mvuto wa mazingira . Mandhari unaonyesha mpangilio wa kibiashara ulio safi na wa kuvutia.

Magari yamepangwa kwa safu nidhamu katika eneo la maegesho huku watu watatu wakizungumza karibu nayo. Mandhari ya nyuma yanaonyesha jengo kubwa, labda la biashara ya magari. Mwonekano unasisitiza shughuli za kibiashara au mawasiliano katika mazingira ya kisasa.

Magari yameegeshwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi na miti kwa mbali. Watu wamesimama na kukaa karibu na magari hayo wakionekana kupumzika au kushiriki shughuli ya pamoja. Mandhari inaonekana kuwa ya kijamii na ya kirafiki.

Mtu aliyeketi ndani ya gari anamkabidhi ufunguo kwa mwingine aliyevaa koti la bluu, akiwa nje ya gari. Wengine wawili wako ndani ya gari, wakitazama tukio hili. Mandhari huarishira mchakato wa makabidhiano ya gari kwa utaratibu rasmi.

Gari la tesla limefunguliwa boneti na limewekwa kwenye duka la magari. Watu wawili wamesimama karibu, mmoja akiwa na sare ya kampuni. Gari jingine linaonekana likiwa limeegeshwa nyuma.

Gari aina ya Subaru hotback jeusi limeegeshwa juu ya udongo likiwa na magurudumu ya aloy ya fedha na vioo vilivyotiwa giza. Majengo ya ghorofa na magari mengine yameonekana nyuma katika mandari ya mtaa wa jiji. Mandari inaonyesha mtindo wa usafiri wa mjini.

Gari la kijani kibichi aina ya Toyota Hilux Limeegeshwa kwenye nyasi na miti amesimama pempeni. mandhari ya nyuma inaangaza kwa mwanga wa mchana ikionyesha utulivu wa mazingira ya wazi. Gari hili linaonekana kuwa na uwezo wa kusafiri maeneo Magumu .

Gari jeupe aina ya Toyota limeegeshwa kwenye nyasi, likiwa na nambari ya usajili KDR 963V . Kuna sticker ya manjano inayoonyesha linatumia dizeli na sehemu ya chini ina madoa ya vumbi. Nyuma, kuna jengo la bati na miti michache.

Gari aina ya Subaru Outback limeegeshwa mbele ya uzio wa chuma wenye waya na ncha kali. Namba ya usajili ya Kenya inaonekana vizuri. Mandhari ya nyuma inaonyesha jengo na miti ikionyesha eneo la mtaa wa kawaida.

Ndani ya kiwanda kikubwa miili ya mabasi ya rangi ya majungwa na nyeupe inapangwa kwenye njia maalum za uzalishaji maandishi ya jina imeandikwa mbele ya mabasi yakionyesha hatua za uchakataji mazingira yanaagizi shughuli za kitaalum za undaji wa magari.

Gari aina ya Toyota Hiace lenye nambari, KDR tisa sita tatu V,limeegeshwa pembezoni mwa barabara huku mlango wa kando ukiwa wazi. Rangi ya kijivu ya gari inalingana na mazingira ya jengo lililo nyuma na muundo wake unaashiria matumizi ya usafiri wa abiria au mizigo mjini.

Gari la zamani aina ya Diont Zidel limesimama kwenye barabara ya mawe karibu na ukuta wa mimea. Muundo wake wa kifahari, taa za duara na magurudumu ya mbao vinaonyesha urithi wa kihistoria. Mazingira ya nyuma yanasisitiza mvuto wa mitaa ya kale.

Mwanaume amesimama karibu na gari jeusi akiwa ameangazia taa za nyuma. Amevalia koti jeusi na sweta la rangi ya krimu akiwa ndani ya karakana ya magari. Mtazamo wake ni wa uchunguzi wa makini kwa magari hayo.

Gari la kubeba magari limebeba magari matano yenye rangi mbalimbali likiwa kwenye barabara ya lami. Anga ni safi lenye mawingu mepesi na lori lingine jekundu linafuata kwa nyuma.

Gari la Toyota Landcruiser jeusi limeegeshwa kando ya barabara likiwa na rafu ya juu iliyoandikwa Landcruiser na nambari ya usajili KSA 1A. Mandhari ya nyuma ina nyasi, uzio wa chuma na miti michache likielekea mazingira ya pembezoni.

Magari ya rangi tofauti yamepangwa ndani ya ukumbi mkubwa wenye watu wengi wakitembea na kuangalia magari. Maonyesho haya yanaonyesha muunganiko wa teknolojia, burudani na biashara ya magari.

Magari mawili yameegeshwa kwenye eneo la majani lenye miti nyuma likijumuisha subaru nyeusi iliyo na spika, SUV nyeupe yenye kiweka mizigo juu. Mazingira haya yanachangamka kwa kijani kibichi yakionyesha utulivu wa nje ya jiji.

Trela la kubeba magari limepakia magari matatu katika viwango viwili ,likivutwa na lori karibu na jengo la viwandani lenye maandishi ya kichina. Maelezo ya biashara na number ya simu imeandikwa pembeni ya trela. Mazingira haya yanaonyesha shunguli za kitaalamu za usafirishaji wa magari.

Viti vya ngozi vya rangi ya beige zimepangwa kwenye sehemu ya nyuma ya gari na sehemu ya kupumzika mikono ipo katikati. Sakafuni kuna mikeka ya samawati iliyofunikwa na zulia la beige .Mlango wa gari uko wazi ukitoa mtazamo wa wazi wa ndani.

Viti vya nyuma vya gari vimefunikwa ngozi ya begi na mikeka ya blue na ya plastiki yenye muundo wa kuchana. Mlango uko wazi na kiti cha mbele kina mifuko ya kuhifadhi vitu. Mandhari haya yanaonyesha usafi, mpangilio, na utunzaji mzuri wa ndani ya gari.

Magari mapya ya rangi tofouti yamepangwa ndani ya jengo lenye muundo wa kisasa na mwangaza wa kutosha. Sakafu ya vigari na mimea pempeni inaongeza mvuto WA biashara ya magari. Mazingira haya yanasisitiza hali ya huduma na ubunifu wa upangaji.

Gari la abiria aina ya Toyota limesimama kwenye barabara ya vumbi karibu na jabali la mawe mekundu lenye tabaka za miamba, pembeni ya gari kuna maandishi ya Leisuredeals Tours and Safaris pamoja na maelezo ya mawasiliano yakidokeza huduma za utalii katika maeneo ya asili.

Gari la matatu limeegeshwa kando ya nyasi likiwa na maandishi ya matangazo ya huduma za mkopo kutoka progressive credit . Nembo na maelezo ya mawasiliano yamechorwa wazi juu ya mwili wa gari. Namba ya usajili ni KDA 605E.

Ndani ya gari kuna viti vya kitambaa vya kijivu. Ukanda wa usalama umefungwa katikati ya kiti cha nyuma. Kiti cha mbele kina kichapo cha kichwa na sakafuni kuna kifurushi chekundu. Dirisha la kushoto linaonyesha gari lingine la rangi ya samawati na nyekundu.

Mtu aliyeketi ndani ya gari ananyoosha mkono kuelekea kioo cha juu au kifaa cha ndani ya paa. Dirisha linaonyesha gari jekundu na mtu mwingine akiwa nje mandhari inaonyesha maandalishi ya kuendesha gari au uchunguzj wa vipengele vya ndani.

Funguo za gari zimetundikwa kwenye dirisha la gari zikiwa na vitufe vitatu vya kuifunga, kuifungua na kuifungua buti. Mtu aliye nyuma kwa mbali anaelekeza kidole huku jengo likionekana kwa ukuu. Mazingira haya yanaibua mjadala kuhusu usalama wa gari na utunzaji wa funguo.

Gari kubwa la kubeba magari linaonekana likisafirisha magari kadhaa ,moja likiwa juu na jingine chini kwenye viti maalum. Barabara ya njia nyingi inaonyesha shughli za ugavi na usafirishaji katika sekta ya magari ikiakisi ustadi wa vifaa vya kisasa wa miundo binu wa barabara.

Gari jekundu likiwa limefunguliwa sehemu ya mbele inafanyiwa matengenezo na mtu aliyeinama akitumia kifaa cha kufukiza au kusafisha. Mazingira ya garage yanasisitiza kazi ya mikono na ustadi wa kurekebisha magari.

Michoro ya kuvutia na mapambo ya mikono yamepangwa ukutani na kwenye meza yakionyesha tamaduni na ubunifu wa kisanii. Taa za dari huangaza rangi tofauti za picha na vinyago. Eneo hili lina mwonekano wa duka la sanaa au makumbusho ya kijamii.

Watu wawili wamekaa nyuma ya meza ikijaa vikuku vya kitambaa yenye rangi na michoro mbalimbali. Mmoja wao, anavaa fulana ya nebo ya superman ,mwingine anashika kikuku mkononi. Mandhari huonyesha ubunifu wa bidhaa za kienyeji sokoni.

Vikapu vya ufinyanzi vilivyofumwa kwa ustadi vimepangwa kwa ukaribu vikiwa na mchanganyiko wa rangi kama samawati, nyekundu, kijani na manjano. Baadhi vina mistari , vingine vina rangi tambarare vikionyesha ubunifu wa sanaa ya mikono. Mandhari inaakisi utajiri wa tamaduni na ustadi wa ufundi wa Afrika Mashariki .

Bidhaa za kipekee kama vinyago, vito, na mapambo ya mikono zimepangwa kwenye banda la mbao lenye paa la bati .Mazingira haya ni ya soko la ubunifu yakionyesha tamaduni na kazi za mikono.

Jengo limechorwa maandishi ya kuhamashisha usafi wa miji kwa rangi angavu. Michoro ya kisanii na mapipa ya taka yamepangwa mbele kama ishara ya uwajibikaji wa jamii. Mandhari ya mijini imebeba ujumbe wa mazingira safi kwa wote.

Rafu ya soko imejaa matunda na mboga safi zenye rangi angavu kama pilipili hoho, nyanya, vitunguu, limau, tikiti ndogo, karoti na dania. Bidhaa zimepangwa kwa ustadi na kuna makopo ya mbaazi yenye chapa ya samawati. Mandhari inaakisi utajiri wa lishe, na uzuri wa masoko ya wakulima wa ndani.

Ndoo na vibakuli vyenye rangi tofauti vimejaa viungo mbalimbali vya chakula kama liki, dalasini, pilipili manga, chai ya Kenya na masala ya pilau, kuku na nyama. Bidhaa zimepangwa kwa uangalifu sokoni chini ya paa la mabati zikitoa hisia ya utajiri wa ladha na kitamaduni na bishara ya kienyeji.

Watu wanachagua nguo zilizotandazwa chini katika eneo la soko au usambazaji, wakichambua kwa makini kati ya rundo kubwa la mavazi yenye rangi na mitindo tofauti. Nyuma kuna vifurushi vilivyopangwa huenda vikiwa baadhi zaidi za nguo zinazotarajiwa kugawiwa au kuuzwa.

Viatu vya mitindo mbalimbali vimepangwa mezani kwenye soko la wazi, rafu ikiwa na kitambaa cha samawati. Bei zimeandikwa kwa kalamu kwenye kipande cha carton zikionyesha ununuzi wa kawaida na ushawishi wa bei nafuu. Mazingira ni ya sokoni na yanasisitiza urahisi wa upatikanaji wa bidhaa.

Vitu vya mapambo vimepangwa vizuri kwenye banda la mbao lenye paa la bati. Mikufu, herini na bangili za rangi mbalimbali vimewekwa juu ya vitambaa vyekundu vikivutia macho ya wapitanjia.

Magari mawili ya kijani na majano yanapita kwenye barabara yenye pilkapilka nyingi. Huku daraja la waenda kwa miguu likiwa juu likiwa na watu wakivuka. Chini ya daraja kuna vibanda na maduka mbalimbali. Yakidokeza soko lenye shughuli nyingi.

Matunda na mboga zimetandazwa kwa wingi sokoni, zikiwemo ndizi zilizosokotwa juu, maembe, viazi, parachichi na machungwa. Watu wachache wanaonekana wakichangamkia shughuli za ununuzi. Mandhari inavutia kwa rangi na tofauti wa mazao safi.

Sahani, vikombe na vinyago vyenye rangi nyingi vimepangwa kwa ustadi kwenye meza ya soko la wazi . Vifaa vya kuchezea kama seti za chess na bidhaa za mikono zinaonyesha ubunifu wa kipekee . Mandhari inaakisi shughuli hai za biashara ya sanaa na utamaduni.

Watu wawili wamesimama nyuma ya meza zilizyojaa matunda kama machungwa, tufaha, ndizi, kiwi na papai. Huku strawberry zilizosafirishwa zikiwa zimepangwa kwa ustadi nyuma. Mahema mekundu yamefunika meza hiyo. Maandishi ya mikono yanaelekeza kuhusu namba ya kutuma pesa. Ikiakisha shughuli za kawaida za biashara sokoni.

Jengo la ghorofa na mandhari ya kisasa likiwa na maduka na alama za kibiashara ya eneo, mabango kama junia na neighborhood supermarket yametambulisha huduma zinazopatikana. Mpangilio wa roshani na rangi nyepesi huongeza mvuto wa usanii na usanifu wa mjini.

Ghorofa yenye sakafu za mbao na madirisha yaliyowazi yanaruhusu mwanga wa jua kuingia, yakipambwa na grill za chuma. Mandhari ya ndani inaonyesha usanifu wa mijini uliowazi na mtiririko wa hewa na mwangaza wa asili. Maumbo ya matofali upande wa nyuma huongeza mvuto wa kipekee.

Uwanja uliowazi umefunikwa na nyasi kavu, huku majengo machache yakiendelea kuonekana mbali. Yamezungukwa na ukuta wa mawe. Anga lina mawingu mepesi na vipande vya samawati. Hali inayodokeza utulivu wa jioni au asubuhi kame. Mazingira haya , yanaonekana kuwa ya mashambani au pembezoni mwa mji.

Jengo refu la kisasa limeandikwa Karubi Plaza na linamulikwa na mwanga mkali wa jua kutoka nyuma. Dirisha na roshani zake zinaonyesha mtindo wa usanifu wa mjini. Mazingira ni tulivu na anga ni safi .

Jengo la ghorofa limejengwa kwa matofali ya saruji sehemu ya chini ikiwa imepakwa rangi ya kijani. Mbao na nyasi zimezunguka na paa la juu halijakamilika. Nje, kuna nyaya na gunzo ya umeme. Hali ikionyesha bado iko katika hatua ya ujenzi.

Jengo lenye roshani za zambarau linatoa vyumba vya kupanga aina ya bedsitter na vyumba vya chumba kimoja au viwili. Ubao wa matangazo wenye nambari za simu umewekwa mbele na mandhari ya nje yanaonyesha mazingira ya kijijini. Anga ni safi likionyesha hali tulivu na eneo hilo.

Nyumba ya ghorofa mbili imezungukwa na uwanja mpana wa nyasi zenye kijani kibichi. Kuna trampoline upande wa kushoto na taa ya bustani katikati ya uwanja. Mandhari ya miti na angani safi huleta haha ya utulivu wa kifamilia.

Jengo hili la ghorofa linaonekana kuwa na makazi au matumizi mchanganyiko likiwa na rangi ya kijivu na matangi ya maji juu ya paa. Uzio wa mabati mbele na nyasi kavu huashiria eneo Lililo wazi au bado linaendelea kujengwa. Mandari ya anga ni ya mawingu lakini kuna anga ya kutosha kuonyesha kuna mwanga wa kawaida.

Sehemu ya ardhi iliyofunikwa kwa majani makavu imezungukwa na mitiya ndizi na mimea mingine ya kijani. Nyuma yake kuna majengo ya ghorofa yenye rangi ya manjano kijivu na kahawia. Chini ya anga ya samawati angavu, mandhari inayoonyesha muunganiko wa mazingira ya asili na maendeleo ya mjini.

Jengo refu la makaazi limezungushiwa ua wa chuma na lina milango ya kuingilia iliyo salama. Baiskeli imesimama karibu na lango huku mtu mmoja ameketi pembeni. Mandhari inaonyesha maisha ya kawaida jijini yenye usalama wa makaazi.

Jengo la KARUGURU PLAZA lina ghorofa kadhaa, maduka ya biashara kwenye sakafu ya chini kama vile vifaa vya mapambo, dawa na vifaa vya ujenzi. Balcony na madirisha yake yanachangamka chini ya mwanga wa jua likiwa mbele ya anga lenye mawingu mapesi. Mandhari inaonyesha muundo wa kisasa wa biashara na makaazi mijini.

Majengo mawili yametokea nyuma ya uzio wa mabati moja likiwa la gorofa mbili lenye mbao na rangi ya samawati juu na lingine refu zaidi likiwa na mchanganyiko wa njano, kijivu na nyekundu. Anga lenye mawingu na mimea ya mbele huleta mandhari ya mtaa unaokua kimuundo wa kimaisha.

Nyumba ya kifahari yenye ghorofa mbili iko katika mazingira tulivu, ikiwa na bustani iliopangiliwa kwa ustadi njia ya kokoto inaeleke mlangoni na majirani wa karibu wanaonekana katika mandhari ya kifamilia.

Nyumba ya sakafu moja yenye kuta za mawe na paa la vigae nyekundu imezungukwa na bustani iliyopangiliwa vizuri. Mitambo ya setilaiti iko juu ya paa huku mandhari ya mimea na mwangaza wa anga la samawati yakionyesha utulivu wa maisha ya nyumbani.

Majengo ya mchanganyiko wa kisasa na yaliyoanza kujengwa yanaonekana kwenye mandhari ya jiji . Kamera ya usalama imetundikwa ukutani na bomba kubwa la chuma limepindwa kuelekea jengo la pembeni. Mandhari hii huakisi maendeleo na changamoto za miundombinu mijini.

Jengo la ghorofa mbili lina sehemu ya biashara chini inayouza vifaa vya umeme mabomba na vifaa vya ujenzi, huku ghorofa ya juu ikiwa wazi kwa wapangaji, Baiskeli zimeegeshwa upande wa kushoto na duka limefunguliwa likiwa na maboksi na mikoba.

Jengo lenye ghorofa limejengwa kwa mchanganyiko wa matofali na rangi ya cream ,likiwa na dirisha za muundo wa kipekee. Mlango wa chuma wenye uzio wa umeme umeambatanishwa bango la kuuza apartment ya vyumba vitatu kwa matumizi ya kabiashara. Namba ya mawasiliano imetolewa kwa walio na nia.

Jumba la makaazi lenye orofa mbili, rangi ya kahawia na krimu limezungukwa na ya la nyasi na miti michache. Paa ni jekundu. Lango la chuma liko upande wa kushoto na uwanja wa kokoto. Mazingira ni safi na anga limetulia.

Jengo refu la kisasa lenye mandhari ya kuvutia limejengwa kwa kutumia paneli za vioo ,rangi ya kijivu na belge . Balcony kadhaa zimesambazwa kwenye kila ghorofa huku lebo ya NORTH EDGE HEIGHTS ikionekana juu kabisa. Mazingira ya mbele ina mimea ya kijani na uzio yakionyesha mpangilio safi na wa kitaalum.

Majengo ya kifahari yenye paa za kahawiayamezungukwa na ukuta wa zege na lango la chuma. Bango la Northlands residential estates linaonyesha hadhi ya makazi hayo. Mandhari inaangazia usalama na mpangilio ya kisasa ya makazi.

Majengo ya ghorofa yenye rangi ya kahawia yamesimama nyuma ya ukuta wa mawe uliozungukwa na udongo na nyasi. Dirisha za vioo zinang'aa kwenye majengo haya chini ya anga la samawati angavu. Matanki ya maji yamewekwa juu ya paa la jengo moja.

Nyumba ya ghorofa mbili imejengwa kwa rangi za peach na machungwa ikiwa na madirisha makubwa yenye fremu za rangi nyeusi. Bustani iliyo mbele imepambwa kwa uzuri na mimea mbalimbali ikiwemo mti wa ndizi. Vichaka vyekundu vinavyotoa maua na majani yaliyopangwa vizuri.

Nyumba ya ghorofa mbili yenye muundo wa kipekee imesimama kwenye kiwanja chenye nyasi safi. Dirisha kubwa na ngazi pana zinatoa mvuto wa kisasa. Anga la mawingu mepesi linapamba mandhari ya eneo la makaazi.

Majengo marefu yenye maandishi ya tsdepartment yameshimama pempeni mwa ardhi kavu na mimea michache. Mbingu angavu mawingu madogo huongeza utulivu wa mandhari ya jiji. Mazingira haya yanaonyesha mchanganyiko wa maisha ya mjini hali ya asili.

Nyumba za kifahari zimezungukwa na ukuta wa mawe katika eneo la makaazi. Mbele kuna nyasi kavu na taka zilizotapakaa zikionyesha tofauti kati ya maendeleo na maeneo yasiyoendelezwa. Anga ni ya mawingu mepesi huku nyaya za umeme zikionyesha miundombinu ya msingi.

Jengo la ghorofa lenye biashara mbalimbali chini na nyumba za kuishi juu linaonekana mapango ya saluni, duka la dawa vifaa vya urembo na huduma za hafla yamepangwa mlangoni. Maandishi ya em 4apartment yanatambulisha majengo hayo ya mchanganyiko ya biashara na makazi.

Tangazo la ujenzi la Glomeria Residency inaonyesha jengo la kisasa lenye ghorofa kumi na saba likiwa karibu na Junction Mall. Inatoa vyumba vya kulala viwili au vitatu kwa kuanzia ukubwa wa mita mia moja na kuma metre square hadi mia moja sitini metre square . Maelezo ya mauzo, uzoefu na kuridhika kwa wateja imeangaziwa wazi.

Jengo kubwa limebandikwa mabango kadhaa ya matangazo ya biashara kama shule ya udereva, mafunzo ya kuoka, huduma za mtandao, msimamizi wa mali. Trives Smart Agencies na karibu premier driving school ndio matangazo kubwa yanayoonekana hapo.

Nyumba kubwa ya gorofa mbili eneye bustani mzuri na njia ya lami ilio na mistari ya maegesho. Nje kuna ya mpira ya vikapu mitende na mimea inaopamba mazingira ya kifahari, muundo mawe na rangi ya manjano uiba muonekano wa kuvutia na wa kisasa.

Jengo refu la kisasa lenye jina Regina Plaza lina maandari ya kuvutia likiwa limepambwa kwa rangi nyekundu na kijivu mbele yake kuna nguzo ya mbao enye mbango na usio wa mabati unaozunguka eneo hilo, hali ikionyesha mchanganyiko wa maisha ya mjini na maendeleo ya miundobinu.

Mandhari ya kutoka kwenye roshani ya jengo inayoonyesha barabara tulivu yenye magari yaliyopaki na majengo ya makaazi yenye paa nyekundu, miti na kijani inapamba mazingira ikionyesha utulivu wa jiji. Mazingira haya yanaakisi maisha ya kawaida ya mjini kwa matangazo ya juu.

Jengo refu la makaazi lina madirisha na balkoni nyingi, huku sehemu ya juu ikiwa na sehemu ya satelaiti ,nguo zilizoning'inizwa, vifaa vingine. Mandhari ya maji inaonekana kwa mbali, chini ya anga lenye mawingu. Mazingira haya yanaonyesha maisha ya kila siku katika jiji.

Jengo la ghorofa limepambwa na biashara tofauti kama duka la vipodozi, duka la nyama, duka la vifaa na duka ya dawa. Maandishi ya rangi na balcony zinajitokeza kuonyesha mchanganyiko wa biashara na makazi ya mjini. Mazingira haya yanaonyesha mpangilio wa maisha ya kisasa na huduma za kila siku.

Nyumba ya kisasa ya ghorofa moja imezungukwa na ukuta wa mawe na barabara ya changarawe. Dirisha kubwa na miundo ya rangi tulivu kuleta taswira ya maisha ya kifamilia yenye utulivu. Mifano ya nyumba zilizo jirani uongeza mvuto wa eneo hili la makaazi.

Maeneo ya bidhaa za chakula cha organic yamepambwa Kwa mabango ya kijani yanayosisitiza asili na ubora. Matunda na bonga safi kama tikiti, maboga na mboga za majani zimepangwa kwa mvuto wa kibiashara. Mandhari ni safi na yenye mwonekano wa kimazingira.

Naivas Supermarketi iko wazi kwa saa 24 na lango lake la glasi linaonyesha mandhari safi na bidhaa ndani. Gari limeegeshwa mbele huku wateja wakielekea kufanya manunuzi ya kila siku.

Rafu za duka zimejaa peremende na vibanzi vya chokoleti kama Snickers , vikiwa kwenye sehemu maalum ya bidhaa za utamu. Upande mmoja kuna bango la pumziko, na upande mwingine kuna ishara ya counter ya haraka. Mandhari inaeleza mzunguko wa bidhaa ndani ya soko la kisasa.

Ufungashaji wa kahawa aina mbalimbali umewekwa kwenye rafu za duka zikiwa na chapa kama Dormahns Cadburry. Mabango ya bei maalum yanavutia wateja walioko sokoni. Mandhari ya bidhaa hizi inaakisi mazingira ya kisasa ya rejareja.

Maduka ya rejareja yametundika mabango mengi ya Promo yakitangaza punguzo la bidhaa kama maziwa, mchele na sabuni. Bei zimeandikwa wazi zikihamasisha ununuzi wa haraka. Mandhari huonyesha mbinu za kuuza kupitia offer maalum.

Bidhaa mbalimbali zimepangwa kwenye rafu za duka kubwa la vyakula zikiwemo chupa za soda na bidhaa baridi za maziwa. Vitu vimepangwa kwa usafi, kuonyesha urahisi wa ununuzi na bidhaa za kila siku.

Kikapu cha ununuzi kimejaa bidhaa kama mashine ya kupika na sabuni ya kufua. Rafu za matunda kama tufaha za kijani ziko nyuma pamoja na mabango ya ofa. Wateja wachache wanaendelea kuchagua bidhaa kwenye eneo la soko.

Rafu za duka zimejaa vyombo vya plastiki vya jikoni kama vikombe, bakuli na vyombo vya kuhifadhia chakula. Wateja wawili wanachagua bidhaa huku mmoja akishika orodha ya manunuzi. Mandhari ina mvuto wa rangi na mpangilio wa kisasa wa bidhaa.

Safu ndefu za vinywaji kama maji na soda zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye maduka makubwa. Chupa za Fanta na rangi tofauti zinaangaza kati ya bidhaa nyingine. Mwanga wa dari na sakafu ya vigae huipa sehemu hii mwonekano safi na wa kisasa.

Wateja wanatembea ndani la duka la kisasa lililopangwa kwa ustadi huku huduma ya kuagiza kwa WhatsApp na tahadhari za COVID 19 sikionekana wazi. Safu za freezer zimejaa bidhaa mbalimbali na chakula kwa urahisi wa wateja mazingira hizi ni muungano wa teknolojia na mahitaji ya kila siku.

Vipande vya nyama ya kuku na ng'ombe vimepangwa kwenye rafu za jokofu huku baadhi zikiwa na alama ya family pack na deals kibao. Mpangilio huu unalenga ununuzi wa jumla kwa familia ukuhimiza upatikanaji wa nyama kwa bei nafuu sokoni.

Magari ya watoto yenye rangi angavu yamepangwa kwa mstari sambamba na viti vya plastiki vya rangi tofauti. Mandhari ni ya duka ka rejareja lililojaa bidhaa za nyumbani na zingine za watoto.

Vifaa vya taa za solar vimepangwa kwa mtindo kwenye meza ya maonyesho ndani ya duka la vifaa vya bustani. Pembeni, kuna vyombo vikubwa vya plastiki, viti vya rangi na miavuli ya nje. Mpangilio wake ni safi na unasisitiza matumizi ya nishati jadidifu.

Bidhaa za matumizi ya nyumbani kama vile vitambaa, vifaa vya usafi na vifaa vya ofisi zimepangwa kwa mpangilio katika maduka enye sehemu tafauti. Watu wawili wanaonekana wakichunguza bidhaa huku sehemu ya malipo ikiwa upande wa kushoto. Mazingira yanatoa taswira ya ununuzi kwa jumla wa vifaa vichanganyiko.

Rafu za duka zimepangwa kwa mpangilio mzuri na zimejaa bidhaa mbalimbali za usafi kama dawa za kuua vijidudu, sabuni na dawa za kusafisha. Taa za dari zinatoa mwangaza wa kutosha juu ya sakafu ya vigae.

Bidhaa za mapambo kama mikoba, saa, vikombe na zawadi zimepangwa kwa mpangilio kwenye rafu ya duka. Rangi mbalimbali na muundo wa bidhaa huvutia macho ya mnunuzi. Mazingira haya yanasisitiza usafi na utaratibu wa biashara.

Duka la quickmat lina nembo kubwa nyekundu na bango la kijani linalosema fresh and easy huku troli za bidhaa zikiwa zimetundikwa upande wa kushoto. Sehemu ya mbele ina mimea midogo imeegeshwa enye alama za njano na milango ya glasi inaekelea kwenye lango la kuingilia.

Matunda mbalimbali yamepangwa kwa ustadi kwenye eneo la kuuza bidhaa ndani ya supermarket yakihusisha mapambo ya rangi na bango la offer alama za bei na matangazo ya upunguzo zimesambazwa sehemu tofauti mpangailio wa bidhaa unaonyesha mikakati ya kuvutia wateja kupitia uzuri wa maonyesho.

Rafu za duka zimejaa bidhaa za utunzaji wa ngozi kama vile krimu na lotion kutoka kwa chapa kama Johnsons na Dove. Sehemu za bidhaa zimepangwa kwa nidhafu chini ya taa angavu na mabango yaliyoandikwa glowing radiant skin, dry skin na restored .

Korido ya duka kubwa lina rafu za bidhaa za matumizi ya nyumbani kama mito , mikeka, vitambaa na viti vya plastiki . Maandishi kama ice cream na bakery yanaonyesha sehemu maalum ya bidhaa. Mpangilio huu wa kibiashara unasisitiza urahisi wa ununuzi kwa wateja.

Chupa nyingi za juisi za rangi tofauti zimepangwa vizuri kwenye rafu za duka kubwa sehemu ya kulainisha bidhaa ina mwangaza wa kutosha na ime undwa kuhamasisha ununuzi kwa urahisi.

Rafu za duka la reja reja zimepangwa kwa bidhaa na matumizi ya nyumbani kama mafuta ya kupikia ,sabuni na vifaa vya usafi. Mpangilio wa chapa mbalimbali unaonyesha utofauti wa bidhaa sokoni. Mazingira haya uhakisi urahisi na ununuzi wa kila usiku.

Bidhaa mbalimbali za maziwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu za duka. Maeneo tofauti ya rafu yanajumuisha maziwa ya ladha mbalimbali, mtindo, siagi na maziwa yaliyotiwa virutubisho. Mandhari ya jumla inaakisi mazingira ya kisasa ya rejareja ya vyakula.

Mfanyakazi wa counter nambari nne anahudumia mteja katika duka la rejareja alama za QR na vifaa vya kisasa vipo mezani na nyuma kuna duka la viatu ya lifestyle Shoes . Mazingira yamepangwa kwa ustadi na mwangana wa kutosha unaongeza mvuto wa biashara.

Rafu za bidhaa za usafi wa binafsi na vyakula kavu vimepangwa kwa utaratibu katika corridor angavu ya duka kubwa. Maandishi ya dari huongoza wateja kwenye makundi kama mafuta ya kupika, nafaka na mchuzi. Mazingira haya yanaonyesha ununuzi wa rejareja ulioandaliwa kwa ufanisi.